Kwenye hili soko, kuna vitu ambazo zinaendelea tofauti tofauti. Duka hili limeandikwa mpesa na wametengeneza vizuri, yakwamba wanahudumia watu na wanaonyesha watu jinsi ya kutoa na kuweka pesa.

Kuna gari tofauti tofauti kwenye hili nyumba ambayo imejengwa kubwa sana na wametengeneza dirisha zao kwa kioo. Zina rangi kama nyeupe, nyeusi na hapo katikati wametengeneza njia ya kupita.

Wasichana hawa watatu wamekuja kwenye duka la safaricom na wamekuja kwa shughuli tofauti tofauti. Wamevaa nguo zenye rangi yenye haifanani wengine wawili wamevaa sketi na mmoja amevaa longi

Wanauza viatu za wavulana hapa zenye zimefungana hadi juu. Wameeka karatasi ndani yao ili zifure na zisifungike. Wamezifunga zingine juu na zingine ziko chini.

Kijana huyu amesimama kwenye mlango na ameshika mkono zake. Anangoja watu wakuje wanunue maziwa ambayo anauza. Amefungua mlango na yenye iko kando yake pia imefunguliwa.

Gari hili ya abiria na inabeba watu wengi, imesimamishwa nje ya nyumba kubwa na imepakwa rangi nyeupe na miguu yake ni nyeusi. Iko na kioo kando na mbele.

Kuna elfu moja ambayo imeshikiliwa na mkono na hamsini yenye imeekwa kwenye meza. Zinaezatumika kwa njia nyingi sana. Pesa ni kitu mzuri na mtu anapoipata anaezaifanyia kile ambacho anataka.

Kuna vitunguu zenye zinakaa mpira, vyenye vimepangwa chini na zingine bado ziko kwa gari hilo. Kuna mtu ambavyo anavitoa na kuzipanga chini na kuna mama ambayo anazingojea.

Mbaba huyu analala na amekaa chini, amewekelea mkono yake kwenye masikio kwasababu hakuna wanunuzi bado. Anauza bidhaa tofauti tofauti kama matunda yenye aina mingi. Kando yake pia kuna watu ambayo wanauza.

Kijana mmoja amebeba simu kubwa mkononi na anaonyesha wenzake kitu hapo. Wawili ni vijana na mmoja ni msichana ambaye ni mrembo na amevaa longi yenye ni nyeupe.

Kuna watu wawili hapa. Mmoja ameketi na amevaa nguo nyeusi na amebeba pesa. Mwingine ako kwenye simu yake yenye ni nyeupe na anataka kutoa pesa kwenye app yake ya M-pesa.

Watu ambayo wamekaa mbele ya duka hili wakiongea ni vijana. Wamevaa nguo yenye rangi tofauti tofauti. Hapo kando kuna duka yenye wanauza vitu tofauti tofauti kama mpira.

Watu hawa wako sokoni wote. Kuna watoto, wamama, wazee, wote wamekuja kununua vitu tofauti tofauti. Kuna nguo ambazo zimeanikwa hapo juu na zinauzwa. Kila mtu anaenda zake.

Hapa ni mahali ambapo wanauza magari. Watu wamejaa sana na vitu vingi vimeandikwa kwenye ukuta. Chumba hili limejengwa kubwa sana na juu yake wameeka stima ambayo husaidia kuwaka.

Ndizi hizi kuna zenye zimeiva sana na yenye ni mbichi. Zinaweza kuliwa na vitu mingi kama chai ama uji. Mtu anakuja kuzinunua hapa sokoni.

Kwenye hili simu, huyu mtu anaonyeshwa pesa ambazo ako nazo na jinsi ambavyo anaweza ingia mtandaoni kwa kununua data. Wanaonyesha pia watu ambyao amewatumia pesa wenye ni Beth na Brian.

Gari hili ni nyeusi na imeandika jina yake na nambari yake, hapo nyuma na inaonyesha ni ya Kenya kwa sababu inaanza na K .Wamemtengeneza taa pia hapo nyuma, ambayo inawaka na pia iko na kioo hapo mbele.

Hii ni miguu ya gari na imetengenezwa vizuri sana, ili iweze kukimbia kwa wakati au muda mwingi sana. Ikitoboka haiwezi kufanya hizo kazi.

Kuna pikipiki ambayo imesimamishwa mbele ya hii duka. Kuna bibi mmoja anauza vitu tofauti tofauti kama maji na ingine amefungua tu mlango. Kuna huduma pia za mpesa.

Kwenye duka hili wanauza vifaa tofauti tofauti. Zingine zimeekwa kwa gunia hapo nje ili kuonyesha watu kenye wako nayo. Soda pia wameeka apo za aina tofauti tofauti.

Mtu huyu mwenye amebeba hii simu, yenye nyuma yake ni nyeupe, anataka kulipa bidhaa ambazo alinunua na M-Pesa. Ameenda kwenye simu lake na kubonyeza hapo kwenye anataka.

Hapa ni jiji kuu na imejengwa vizuri sana. Kuna nyumba ambazo zinakaa vizuri na hapo mbele kuna magari ambazo zimepangwa na zina rangi tofauti tofauti.

Hizi ni pesa na zote kwa jumla ni elfu nne. Wamezieka juu ya meza na mtu anaweza zitumia kufanya shughuli tofauti tofauti kama kununua vazi rasmi ya kazi.

Kwenye soko hili wanauza vitu tofauti tofauti kama maembe, nyanya. Wauzaji hawa wamekaa kando za vitu hizo. Hapo nyuma kuna nyumba mingi ambazo zimejengwa.

Pesa hili ni elfu moja na mtu ameishikilia na mkono. Anaitumia kufanya vitu tofauti tofauti kama kununua vyakula, kulipa deni, kukula nayo kile ambacho anataka.

Soko hili ni chafu sana. Kuna watu ambayo wanauza mboga na bidhaa tofauti tofauti. Zingine ziko kwa gunia ila zingine zimemwagika. Watu hawa wamesimama na wengine wanatembea wakienda waendako.

Mtu huyu amebeba simu yake na ako inje, Ana angalia pesa amebaki nayo, na pia anataka kutumia huduma, za safaricom hapo chini.

Gari hili nyuma lake ni wazi na ikona miguu mikubwa sana. Imewekwa kwenye uwanja yenye ikona nyasi na kuna mtu amesimama hapo nyuma akiishika. Kuna miti ambazo zimemea mirefu hapo kando.

Gari hili limewekwa kwa kivuli ili isipigwe na jua wala mvua. Ni nyeupe na wameitengenezea miguu mikubwa sana. Wameiekea kioo ya mbele na ya nyuma na nambari yake wameandika mbele.

Hapa wanauza vitu tofauti tofauti. Kuna nyanya, kuna vitunguu na vitu zingine. Mtu huyu amekaa hapo kando, akingoja wateja ili wakuje wanunue.

Kuna mtu ambaye amekaa chini na ameweka mkoba wake hapo kando na kuvaa kofia, hapo mbele kuna kiti na kuna baiskeli ambayo mtu ameshika. Wanauza soda, na wanafanya pia huduma za M-pesa.

Kwenye hili duka wanauza aina ya gari lenye linaitwa, Mercedes. Wameandika hapo juu kuna la kampuni na wamechoka pia. Kuna gari moja jeupe na mengine manne ni meusi.

Mama huyu mwenye amenyoa nywele anaendeleza kazi yake ya kila siku. Amekaa kwenye kiti na anatengeneza mapambo. Zenye amemaliza amefunga hapo juu ndio wanunuzi wakuje kununua.

Duka hili limefunguliwa milango zote na wanauza vitu tofauti tofauti. Ukiangalia hapo ndani kuna kiti ambayo mtu anapumzika akiongojea watu kununua bidhaa hizo.

Kuna pesa mingi hapa na zote ni elfu moja za kitambo. Kuna mtu amezibeba na mikono yake mbili na amevaa saa yenye ni nyeusi. Zinatumika kufanya shughuli mbalimbali.

Mtu huyo anapee mwenzake funguo wa gari na anaweka mkono ndio ashikilie. Hapo kwa meza kuna karatasi, kalamu na gari ndogo ambayo watu hufunzwa nao kuendesha.

Gari hili limetengenezwa vizuri sana na wameandika pesa ambayo ukiinunua utapewa nayo na miaka ya kuinunua. Pia wameweka jina yake hapo.

Hapa, kuna pesa ambazo ni za noti. Kuna shilingi kumi na shilingi ishirini, unaweza kutumia kwa njia tofauti tofauti ama unaweza ziweka ndio zikuwe mingi ili uweze kutumia baadaye.

Pesa hii ni elfu moja, ni mpya bado na haijararuka. Inaweza tumika kununua vitu tofauti tofauti kama chakula, kulipa karo ama kuiweka ndiyo uweze kutumia baadae ukihitaji.

Kwenye nyumba hili wanatengeneza gari zenye ni basi. Kuna yenye ni nyeupe na ingine iko na rangi tofauti. Imejengwa juu sana na ni kubwa. Imepakwa pia rangi vizuri.

Gari hizi zimepangwa kando ya barabara,,ni tofauti tofauti na hapo kando kuna nyumba ambayo imejengwa kubwa sana. Kuna njia ambayo watu wanapita.

Kwenye soko hili kuna wamama wenye wamekuja kuuza bidhaa zao. Wamezieka chini kwenye gunia na zingine ziko kwa ndoo. Kuna nyanya, papai na zinginezo.

Kwenye soko hili, kila mtu amekuja kufanya kazi yake. Wanauza bidhaa zenye zinafanana kama nyanya, mahindi mbichi, mboga. Kila mtu anangojea watu wake wakuje wanunue.

Kuna samaki za aina mbalimbali hapa. Zimekaangwa na mafuta na zimekauka. Ziko ready kukulwa ama kuuza. Kuna mafuta ambayo imewekwa kwa sinia.

Kuna gari mbili hapa, ingine ambayo imewekwa mbali na nyingine ambayo iko karibu yenye inahudumiwa kwa kuongezewa mafuta. Mwenye hiyo gari ameiangalia na ameishika hapo juu.

Kuna aina ya vyakula hapa, mboga ambayo imewekwa kwa karatasi nyeupe, viazi yenye ni tofauti tofauti. Zinapikwa na mtu anaweza zikula juu ni tamu sana.

Gari ziko mingi hapa na zimewekwa kwa njia tofauti tofauti. Kuna zenye zinaangalia mbele na kuna zenye zinaangalia kando. Wameacha njia ambayo mtu anapita hapo katikati.

Kwenye hili duka lenye limejengwa juu na ni refu na kwa ukuta wameweka picha tofauti tofauti. Kuna aina za gari zenye wanauza na zimetengenezwa vizuri. Ni za aina tofauti.

Hapa ni mahali wanauza gari tofauti tofauti. Wameziweka barabarani na nje ambapo mtu akipita anaziona. Hapo nyuma kuna afisi kuu yenye mtu akitaka kununua anaenda hapo kwanza.

Kwenye hili duka wanauza maziwa, tena iko kwa wingi sana hapo nje kwa mitungi. Watu wamekuja kununua. Kuna mama mmoja ambayo amebeba mikoba kwa makwapa yake yenye rangi nyeusi.

Kwenye nyumba hili wanauza gari tofauti tofauti. Watu wamekuja kuangalia zenye wanataka na zenye rangi pia ni tofauti. Kuna mahali ambayo unalipia kama unataka na viti ya kukaa pia iko.

PSV Taxi Insurance kampuni yao inaendeleza biashara ambayo wako nayo. Wanasema kwamba gari yako ikipata ajali wanakuhudumia haraka. Wameeka namba yao ya simu na mtandao ambaye wanapatikana.

Kuna nyanya zenye hazijaiva, vitunguu zenye ziko sawa na viazi zenye zingine zimekaa na zimeanza kuoza. Zinapopita wakati wao hazitakuwa na pesa kwasababu zitatupwa tu.

Mtu huyu amejivaa vizuri sana. Amevaa nguo ya ndani nyeupe na nje amevaa suti nyeusi na pia long'i . Ameeka nywele yake na amenyoa chini kidogo. Ameshikilia gari nyeusi.

Kuna bidhaa mingi sana zenye zimewekwa chini. Nyingi zao ni mboga za kienyeji. Kuna hadi sukuma ambazo zinauzwa hapa. Zote ziko na rangi mzuri na ni mzuri kwa afya.

Hapa kwenye wanauza hizi gari wanaita Car Locus na wameweka namba yao hapo na imeandikwa nyekundu ili mtu anawezapita aone. Kuna tofauti tofauti na zingine ni nyeusi, nyeupe na hata nyekundu.

Gari hizi ni mingi sana na zimeandikwa hapo mbele jina zao na nambari. Ina rangi tofauti tofauti kama nyeupe na mbele yake ni nyeusi. Kuna yenye ni nyekundu na wametengeneza barabara pia hapo mbele.

Kuna gari tatu, moja nyeusi, ingine nyekundu na ingine nyeusi. Wameziweka kwenye nyumba yenye imejengwa refu sana na wametengeneza chini na hakuna matope. Kuna dirisha kubwa yenye mtu anaweza angalia kile ambacho kiko ndani.

Gari hili ni nyeusi, limesimamaishwa mbele ya nyumba kubwa. Hapo kando pia kuna gari lingine. Limewekewa taa nyuma na wameeka kioo kando yake. Kuna pia mlango ya kuingia.

Kwa hili nyumba yenye imejengwa vizuri na wameweka taa kila mahali, wanauza gari ambazo ni tofauti tofauti. Kuna zenye ni kubwa na ndogo, nyeusi na nyeupe. Kuna mhindi ambayo amesimama hapo nje.

Mama huyu amesimama mbeleni ya duka. Ni muislamu na amebeba mkoba nyeusi. Hapo nyuma yake kuna huduma za Mpesa ya kutoa pesa.

Kwenye soko hili, kuna bidhaa tofauti tofauti na barabara pia imetengenezwa zenye gari upita, kuna ndizi, na bidhaa zingine zenye ziko, hapo mbele ya hiyo duka yenye imeandikwa M-PESA.

Watu hawa wote wamekuja sokoni ambayo imejengwa vizuri kununua bidhaa tofautitofauti. Zingine ziko kwa gunia na zingine kwa karatasi. Kuna wenye wamekaa na wengine wamesimama.

Mtu huyu anauza bidhaa tofauti tofauti. Kuna ndizi zenye zimeiva kabisa na yenye haijaiva yenye imewekewa kisu. Hapo chini, kuna nyanya ambazo zimeiva na viungo vingine.

Kwenye soko hili, wanauza vitu tofautitofauti. Kuna zenye zimefungwa juu na kamba na zingine kama mahindi zimepangwa na kuwekwa kwenye kabati hicho hapo chini. Kuna muuzaji hapo kando.

Duka hizi ni mingi hapa na hii yenye rangi ya majani imefunguliwa na wameandika mpesa na wanauza pia karatasi za kuweka vitu. Hapo mbele kuna besheni mbili zenye zimewekwa pamoja.

Hizi ni pesa za noti mia tano mbili. Zilikuwa za kitambo na siku hizi hatuzitumii nchini kenya. Zinatumika kwa njia tofauti tofauti kama kulipa deni, kulipa karo, kununua chakula nakadhalika.

Kwenye hili duka la maziwa, zimepangwa kwenye kabati, kutoka juu hadi chini, ni zaa aina tofauti tofauti, na karatasi yao imeandikwa jina zao, kuna mfanyikazi wa hapo wenye amevaa vazi lake la kazi, na wengine wenye wamekuja kununua.

Wanauza maziwa kwenye hili duka ambayo imejengwa kubwa na imepakwa rangi, kuna vijana wawili ambao wanahudumiwa. Msichana mwingine anapita kwenye mipango nyeusi na mengine yamekaa chini akingoja kitu.

Pesa hizi ni elfu moja, mia tano na mia. Zote ni za noti. Kuna kalamu ambayo imewekwa juu ya meza na waya ambayo inatumika kuweka moto kwa simu.

Wanauza nyama mingi hapa. Kuna zenye zimefungwa na kamba na zingine zimewekwa kwa kabati yenye imetengenezwa na kioo. Kuna watu ambao wamekuja kununua saa hizi.

Watu hawa wako kwenye duka ya safaricom. Wamekuja kutengeneza vitu tofauti tofauti. Kuna vijana wawili na mama mmoja muislamu, mwenye amesimama katikati. Wameandika nambari hapo mbele ya kutuma na kutoa pesa.

Watu wako wengi kwenye hili soko na kila mtu amekuja shughuli zake. Kuna msichana mmoja ambaye amevaa long'i ameinama akinunua machungwa kwa nyanya fulani. Pia kuna vitu mingi ambazo zinauzwa.

Gari hizi zinasafirishwa na hii lori kubwa. Zimewekwa vizuri venye haziwezi anguka barabarani. Kuna nyumba ambazo zimejengwa hapo za bei na barabara pia iko sawa. Ukiangalia juu unaona mawingu.

Kuna pesa mingi hapa, ni maelfu za noti. Mmoja anapea mwingine ili aende atumie kufanya kazi tofauti tofauti ama kununua chakula, kulipa deni.

Duka hili wanauza vitu mingi sana. Kuna meza ambayo imepakwa rangi nyeusi na mguu ya gari yenye wametumia kuweka mlango ili isifunguke. Wanauza vitu kama soda na switi na vitu zingine tofauti tofauti.

Kampuni ya kupokopo, inaeleza watu jinsi wanavyokopa pesa na kuanzisha biashara ama kutumia kwa kuweka jina zao na pia wameandika tarehe.

Mbaba huyu ako kwenye kazi yake na anauza viatu vya maasai. Wasichana hupenda viatu hizi kwasababu ni za sifa na pia ni nyepesi na zimetengenezwa na mapambo mazuri.

Kwenye hili jumba kubwa lenye wametengeneza na pesa mingi, wanauza magari za aina tofauti tofauti, nyuma yao wameandika jina na nambari, pia wametengeneza njia hapo chini ya kupita.

Hapa ni mahali ambapo wanauza gari. Kuna za aina tofautitofauti. Zimetengenezwa vizuri na zinaweza kukimbia kwa kasi sana. Kuna zenye ni nyeusi na zingine ni nyeupe.

Kuna noti za maelfu mingi hapa. Kuna mwenye amezibeba kwenye mkono yake. Pesa ina matumizi mingi sana kama kulipa karo, kununua chakula, kununua bidhaa ama kulipa deni.

Daktari huyu msichana mwenye ni mrembo, amefunika kichwa chake na karatasi nyepesi na amevaa nguo yake ya kazi. Anauza maziwa na anaangalia kama kipimo yake iko sawa

Hii duka inaitwa New General, Na hapo mbele, kuna wamepaka rangi na wamesema kwamba wanafanya huduma za M-Pesa, Kuna mnunuzi ambayo ameenda kununua kitu, kuna bidhaa nyingi sana hapo.

Wanauza bidhaa tofauti tofauti kwenye soko hili. Watu wanapita wakinunua kile ambacho wanataka. Kuna viazi ambayo imewekwa kando, nyanya na ndizi pia imefungwa hapo juu.

Mama huyu anauza maziwa na amezieka ndio zikue baridi, wamechora ng'ombe hapo kuhakikisha ya kwamba inaonyesha kitu wanauza, kwa duka yake apo pia wanauza pampers ambayo inasaidia watoto wanapokojoa.

Kwa soko hili wanauza bidhaa mingi sana na ni za aina tofauti tofauti. Kuna mbaba mmoja mwenye amekuja kununua mahindi. Anaziangalia. Kuna ndizi ambazo zimefungwa hapo juu zenye ni mbichi na zenye zimeiva.

Kwenye duka hili wanauza maziwa yenye aina tofauti tofauti. Kuna zenye ni ndogo na zingine ni kubwa. Kuna ya kupika chai na ingine unaweza mwaga ata kwa mboga.

Gari hizi zinaleta watu hapa kwenye sherehe ile ambayo inaendelea. Zimewekwa kwenye hii uwanja zikingojea watu wanaosafiri ili kuzipanda. Kuna miti yenye imemea hapo na watu hapo.

Mwenye simu hili anataka kutumia huduma za safaricom. Kuna watu ambayo wamechorwa hapo kijana na msichana na wanatangaza jinsi ya kuitumia. Kuna vitu tofauti tofauti ambazo zimeandikwa kwenye simu hilo.